Kuna mkulima ambaye amesimama katika shamba la migomba, ambamo kuna ndizi zilizombichi zenye rangi ya kijani, shamba hilo ni kubwa na kuna ndizi nyingi.

Kuna meza ya kijani, ambamo juu yake kuna kifaa cha kuhifadhia umeme na matunda, ambayo yamewekwa katika majani ya mnazi. Matunda yenewe yakiwa mapapai na nazi, ambazo zimepasuliwa na zengine ziko nzima nzima.

Kuna chakula kilichowekwa kwenye sahani nyeupe, ugali na samaki wa kupakwa pamoja na karoti vilivyowekwa kwenye meza ya rangi ya kahawia.

Kuna viungo vya kupikia vilivyoko kwenye maonyesho aidha dukani au sokoni ikiwemo manjano, bizari nyembamba, pilipili hoho ya poda, pilipili kali ya poda na viungo kamili vya pilau.